Hawa ni ndama ambao ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi. Ule upande mwingine pembezoni utaona kuna ng'ombe wengi wenye rangi tofauti tofauti waliofungiwa kwenye hori la ng'ombe.

Hizi ni lori mbili. Moja ya rangi ya kijani, nyingine ya rangi ya samawati. Zimepakiwa ndizi, ijapokuwa kuna ndizi zingine ambazo zinazoonekana ziko nje. Pia unaweza ukawaona watu tofauti tofauti wamesimama nje na kando ya lori, malori hayo na wanaendelea kupakia lori hizo.

Hawa ni wanaume watatu, wakionekana kuwa wakulima. Wanaipanda migomba ya ndizi, nyuma yao utaona kuna miti mirefu na kuna nyumba. Pia utaona kuna post ya stima.

Huyu ni ng'ombe mwenye yangi nyeupe na matono meusi .Anatazama kamera. amefungwa kwa kamba kinwani na anakamuliwa kwa kutumia mashine.

Huyu ni mtu ambaye amevaa ovaroli ya rangi ya kijani kibichi anamkamua ngombe ambaye amefungwa Kwa Kamba miguu yake ya nyuma kuelekea kwenye ndoo nyeupe na Kando yake pia kuna ngombe mwingine.

Huyu ni mtu, anayekamua ng'ombe, mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akionekana ameelekeza zile chuchu na yale maziwa kwenye ndoo.

Hawa ni wanawake ambao wamejifunga leo kiunoni na vitambaa kichwani. Wanaonekana wakigawa unga kwenye vyombo vya kupakia na pia wengine wameketi, kunaye aliyeinama na wengine wamesimama.

Hawa ni ng'ombe wengi wakiwa horini. Kuna wale ambao wamelala na kuna wale ambao wamesimama. Pembeni, tunaweza tukaona nyasi ambayo imetawanywa chini.

Hawa ni watu wenye kofia za rangi ya nyekundu na wengine rangi nyeupe. Kuna mitungi mingi yenye maziwa. Na mmoja wapo maziwa yake yanamwagwa kuelekea kwenye kijisanduku.

Hii ni shamba. Utaweza kuona migomba mingi. Kwenye migomba wa kwanza, kuna ndizi ambayo ni kubwa sana imeninginia.

Hii ni shamba yenye mimea tofauti tofauti. Kukiwemo ndizi, migomba yake, mahindi na hata nyasi za ng'ombe. Pembezoni kuna miti mirefu.

Huyu ni ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, ambaye anaonekana akila. Pia, anakamuliwa kuelekea kwenye mtungi mkubwa weupe kwa njia ya elektroniki.

Hapa ni sokoni. Kuna bidhaa aina ainati kama ndizi mbichi na zilizoiva. Kuna vitunguu, nyanya, machungwa ambayo yamepakiwa kwenye kreti.

Huyu ji mkulima, aliyevaa, ovaroli, ya rangi ya manjano, kichwani ana kofia manjano, na amebeba nepseki ya rangi ya samawati na manjano, anapulizia ngombe dawa, aliye mweusi, na mweupe.

Hii ni duka ya maziwa, ambayo nje yake utaona kuna mchoro wa ng'ombe, ambaye anakula nyasi. Kuna mitungi mingi hapo nje, ambayo ni ya kuhifadhia maziwa, na kuna watu wawili ambao wanaonekana wakifanya upimaji na kuchukua rekodi.

Huyu ni ng'ombe ambaye amefungiwa kwenye kibanda, anaonekana kula. Nje ya kibanda hicho, kuna mitungi miwili, mmoja mweupe na mwingine wa rangi ya manjano. Pia kuna koleo na kuna miti pembezoni ambayo imemea.

Huyu ni mtu aliyevaa shati na kofia, amebeba mahindi moja mkononi, anaonekana kufanya mavuno ya maindi.

Hawa ni ng'ombe wengi, ambao wanakula kutoka kwenye hori. Wakiwa ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe. Pembezoni utaona kuna mkulima, ambaye amevaa apuloni ya rangi ya samawati na kofia ya nyeupe, na pia ameinama, akionekana kuugusa vyakula vile ambavyo ng'ombe anakula.

Hili ni jumba kubwa lenye chuma na mabati ambayo ndani yake, kuna ng'ombe wenye rangi ya nyeusi na matono ya rangi nyeupe. Utawaona watu wakitazama ng'ombe hawa.

Huyu ni mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya samawati pia amejifunika na shuka , kuna ngombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma ambaye anakamuliwa na mikononi mwa mwanamke huyu kuna chombo cha kuwekea maziwa.

Huyu ni mtu ambaye amechuchumaa. Anamkamua ng'ombe kuelekea kwenye ndoo iliyo ya rangi ya Samawati. Nyuma yao, kuna miti iliyokatwa na ingine ambayo bado inama.

Huyu ni mwanamke ambaye amechuchumaa akimkamua ng'ombe, kuelekea kwenye ndoo ya michirizi ya rangi nyeupe na rangi ya samawati. Huku ng'ombe yule, amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba.